Kilimo cha hydroponi kinaendelezwa na mkulima bila kutumia mchanga. Amepanda mimea yake ndani ya besheni ya rangi ya samawati yenye maji safi. Mazao yake yananawiri vizuri. Huu ni mfano mzuri wa ukulima unaotumia teknolojia ya kisasa.

Kilimo cha hydroponic kinaendelezwa. Mkulima amepanda mimea yake ndani ya bomba la rangi nyeupe iliyo juu ya fremu ya mbao. Nyuma yake kuna uzio wa mawe. Ukulima huu wa kisasa unamwezesha kulima bila kutumia udongo.

Kilimo cha hydroponic kinaendelezwa. Mkulima amepanda mimea yake ndani ya besheni ya rangi nyeusi iliyo juu ya fremu ya mbao. Chini ya fremu kuna ndoo nyeupe na bomba la kupitisha maji yenye virutubishi.

Hili ni shamba la kisasa lenye mimea inayonawiri. Mkulima anaendeleza kilimo cha haidrofoni ambacho hufanywa bila kutumia udongo. Mimea inakuzwa ndani ya mabomba ya rangi nyeupe yaliyopangwa kwenye mistari.

Kilimo cha hydroponic kinaendelezwa na mkulima wa kisasa. Amepanda mmea wake unaonawiri ndani ya bakuli ndogo ya rangi ya samawati. Mmea huo umewekwa juu ya meza yenye kitambaa cha rangi ya buluu na nyeupe.

Hili ni shamba la kisasa lenye mimea ndani ya chafu. Mkulima anaendeleza kilimo cha haidrofoni ambacho hufanywa bila kutumia udongo. Mimea inakuzwa ndani ya mabomba ya rangi ya kijivu yaliyopangwa kwenye mistari.

Mkulima huyu anafuga ng'ombe wengi wa rangi nyeupe na nyeusi. Wametengenezewa kibanda kikubwa cha chuma. Mbele ya mifugo kuna sanduku ndefu ya mbao au hori inayotumiwa kuweka lishe.

Hili ni shamba kubwa la nyanya ambazo zimeanza kuiva vizuri. Mkulima anasimamisha mimea hii kwa kutumia vijiti ili kuzuia uharibifu na magonjwa. Pia anatumia nyasi kavu kwenye shina ili kuhifadi maji yanayo hitajika na zao lake.

Hiki ni kilimo cha biashara inayofanywa kwa kiwango kikubwa. Mimea inakuzwa ndani ya chafu au sehemu maalum iliyofunikwa na karatasi ya plastiki. Njia hii humwezesha mkulima kupata mazao mengi katika nafasi ndogo, kupunguza maambukizi na kudhibiti kiwango cha joto inayohitajika.

Hili ni shamba kubwa la majani chai. Wanawake wawili wanachuna majani hayo na kuyaweka kwenye vikapu vilivyo migongoni. Katikati mwa zao hili kuna miti mirefu, hii inasaidia kupunguza kasi ya upepo ambao unaweza kuharibu michai.

Hili ni shamba lenye miche iliyopandwa. Lina mabomba meusi ya kunyunyiza maji yaliyowekwa kwenye mitaro kando ya mimea. Njia hii ya ukulima itamwezesha mkulima kuendeleza kilimo bila kutegemea mvua.

Hili ni shamba kubwa lenye mimea inayonawiri vizuri. Mkulima anatumia mfumo wa mabomba kunyunyiza maji. Njia hii itamwezesha kutumia maji ya mto kuendeleza kilimo badala ya kutegemea mvua.

Hili ni shamba kubwa lenye miche inayonawiri vizuri mkulima anatumia mfumo wa mabomba meusi kunyunyiza maji. Njia hii itamuwezesha kutumia maji ya mto kundeleza kilimo badala ya kutegemea mvua.

Huu ni mfano wa kilimo, kinachotumia teknolojia ya kisasa. Kuna miche shambani, inayonyunyiziwa maji kwa kutumia mabomba. Kilimo hiki kitamwezesha mkulima kupata mazao maradufu. Pia ataweza kuendeleza shughuli zake wakati wowote bila kutegemea maji ya mvua.

Hili ni shamba linalotumia teknolojia ya kisasa katika kilimo. Mkulima anatumia mabomba ya rangi nyeusi, kunyunyizia mimea yake maji. Ameandaa nguzo za kueka chafu, ili kufunika mimea hiyo. Njia hii itamwezesha kupunguza maambukizi , kudhibiti kiwango cha joto na kuzidisha mazao yake.

Shamba kubwa limeandaliwa na mkulima. Mabomba meusi ya kunyunyiza maji pamoja na mitaro inatumiwa kusambaza maji. Njia hii ya kilimo itawezesha kilimo cha kiwango cha juu kufanywa bila kutegemea mvua.

Hili ni shamba kubwa lenye miche. Katikati mwa mimea kuna bomba maalum la rangi ya kijani linalotumiwa kunyunyiza maji. Mfumo huu unamwezesha mkulima kutumia maji ya mto badala ya kutegemea mvua.

Hili ni shamba linalotumia teknolojia ya kisasa katika kilimo. Mkulima anatumia mabomba ya rangi nyeusi kunyunyizia mimea yake maji. Njia hii itamuwezesha kupata mazao mara dufu bila kutegemea mvua.

Hapa ni shambani. Kuna miche inayonyunyiziwa maji kwa kutumia mabomba mawili. Kilimo hiki kitamwezesha mkulima kupata mazao maradufu. Pia, ataweza kuendeleza shughuli zake wakati wowote bila kutegemea maji ya mvua.

Hili ni shamba kubwa lenye mimea inayonawiri vizuri. Mkulima anatumia mfumo wa mabomba kunyunyizia maji. Njia hii itamwezesha kutumia maji ya mto kuendeleza kilimo badala ya kutegemea mvua.

Hili ni shamba kubwa lenye miche iliyopandwa kwenye mistari. Katikati mwa mimea kuna mabomba maalum meusi inayotumiwa kunyunyiza maji. Mfumo huu unamwezesha mkulima kutumia maji ya mto badala ya kutegemea mvua.

Hili ni shamba kubwa ambalo linatayarishwa. Mkulima ameweka mabomba meusi ya kunyunyizia maji kwenye mimea. Hali ya anga ni ya joto jingi. Mfumo huu wa kunyunyiza maji utamwezesha mkulima kupanda mazao mengi bila kutegemea mvua.

Hili ni shamba kubwa linalotumia teknolojia ya kisasa katika kilimo. Mkulima anatumia mabomba kunyunyizia mimea yake maji. Njia hii itamuwezesha kupata mazao mara dufu bila kutegemea mvua.

Hili ni shamba dogo linalotumia teknolojia ya kisasa katika kilimo. Mkulima anatumia mabomba ya rangi nyeusi kunyunyizia mimea yake maji. Njia hii itamwezesha kupata mazao maradufu bila kutegemea mvua.